Gari la kubebea mizigo limeegeshwa na magurudumu yake ya mbele yamepinda upande wa kushoto. Pale nyuma kuna mzee anayeonekana. Pia kuna kiti kwa upande ule na nyasi imemea ardhini.

Jengo hili lina maduka mawili. Moja ni la huduma za pesa na nyingine imeandikwa tu bei nafuu. Mwanamke mmoja aliyevalia buibui na kubeba mkoba kwa mkono wake wa kushoto anaonekana ikiwa ni kuwa anaelekea kwenye duka hiyo. Sakafuni kumetengenezwa vizuri kuhakikisha kuwa hakuna vumbi.

Biashara ya kuuza nyama imeshika katika duka hili, watu wanaonekana wanakata nyama, baadhi ya nyama zimeekwa kwa kuning'inia na zingine zimeekwa kwenye chombo kilichofunikwa na glasi, mwanaume mmoja aliyevalia kofia anaonekana akitazama kwa umakini.

Shughuli za biashara zimenoga kweli kweli. Mboga aina tofauti tofauti zinauzwa mahali hapa. Kuna mnunuzi anayeonekana akiwa anazungumza na muuzaji, sakafuni kuna majimaji kuonyesha kuwa mvua imenyesha.

Shughuli za kibiashara zimeshika kweli kweli sokoni, kuna avocado , maembe, mapera na ata nyanya. Wanawake wengi wanaonekana huku mmoja wao akiwa amebeba mkoba akiwa anatazama bidhaa ambazo anataka kununua.

Magari yameegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi ya kuvutia. Wengi wanaonekana kwa upande ule mwingine kuonyesha kuwa labda wako kwenye mkutano fulani. Miti imezingira sehemu hii na mazingira ni ya kupendeza. Jua linawaka.

Hapa ni ndani ya kiwanda cha kutengeneza mabasi. Mabasi yenyewe yako kwenye hatua mbalimbali za uzalishaji. Hayana milango, taa, madirisha na hata magurudumu. Mabasi yenyewe ni ya rangi tofautitofauti, rangi ya manjano na rangi nyeupe.

Magari yameegeshwa. Gari hili la kwanza linaruhusiwa kwenda kwa mbio wa kilomita themanini kwa saa moja. Gari lililo kule mbele linaonekana kwa upande wa nyuma tu na ni jeusi. Gari jingine linaonekana kwa upande wa mbele pekee yake. Miti inaonekana na jua limewaka.

Magari ya kifahari yenye muundo mmoja na rangi tofautitofauti zikiwemo kijivu, nyekundu, nyeusi na hata samawati yameegeshwa kwa njia ya kupendeza sana. Jua linaonekana likwa linawaka.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ameshika furushi la pesa kwa mikono yake miwili. Noti hizi ni za shilingi elfu moja. Pia zina picha ya Mzee Jomo Kenyatta kwa upande wa juu. Kando yake kuna meza.

Hii ni risiti rasmi ya malipo ya serekali ya Kenya. Ina nembo ya jamhuri ya Kenya kwenye upande wa kushoto pale juu. Pia ina tarehe ambayo ni kumi na saba mwezi wa Novemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Risiti hii ni nakala ya serekali.

Noti ya shilingi elfu moja inaonekana huku ikiwa imeshikilia na mkono mmoja. Juu ya noti hilo limechapishwa jengo la seneti ambalo kando yake kuna miti miti inayoonekana.

Gari jeupe limeegeshwa barabarani, huku madirisha yote yakiwa yamefungwa. Kivuli chake kinaonesha kuwa jua limewaka kweli kweli. Kando ya barabara kuna nyaya za umeme. Angani kuna mawingu machache.

Duka lililopakwa rangi ya samawati lii wazi. Mlangoni kuna vikapu vilivyowekwa pale ili kuuzwa. Kuna ile ya rangi ya manjano na vile viwili vya rangi ya kijani kibichi. Pia kuna maji.

Magari yameegeshwa kwa mpangilio fulani. Sehemu huo ina nyasi ya kuvutia, kule nyuma kuna miti inayoonekana, na mtu mmoja amevalia riflekta. Jua limewaka kweli kweli na mbingu ya rangi ya samawati.

Hili ni tangazo la bima. Katuni la mwanamke aliyevalia mavazi nyeusi akiwa amefungia mlango wa taxi anaonekana. Bima hii inalipiwa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka.

Mkono wa mtu unaonekana huku akipanga hela kwa mpangilio fulani. Ameweka mashilingi kando, noti za 200, za 50 na kadhalika kwa vikundi mbalimbali. Kando yake kuna kitu cha rangi ya kijani kibichi.

Magari ya kifahari na yanayopendeza kweli kweli yameegeshwa. Yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na ata nyeusi. Yameegeshwa kwa mpangilio wa kufurahisha sana. Kule nyuma kuna bango lililowekwa.

Mtu huyu ameshika simu lake kwa mikono yake miwili. Amefungua programu ya mpesa. Anaweza kutuma pesa, kuzitoa, kuziweka kwenye mshwari au hata kuangalia account yake ina hela ngapi.

Lori la aina ya kijani kibichi lime egeshwa vitungu vilivo fungwa kwa mafungu makubwa makubwa ndani ya neti vina onyeshwa vikiwa vina pakiwa au vina shushwa mwanamke mmoja amesimama chini akiwa ana agalia ndani ya lori.

Biashara zimenoga hapa sokoni na matunda ni ya kuvutia kweli kweli kuna maembe na pia kuna ndizi. Ndizi hizi kuna zile zilizoiva na zile ambazo bado hazijaiva mnunuzi anaonekana akiwa anatazama bidhaa anavyotaka kununua.

Hili ni tangazo la bima ya Madison, wameandika kuwa usingoje hadi wakati ukawa umepita, wameonyesha jinsi ya kununua bima hii, wameweka picha ya mwanamke mmoja ambaye anatabasamu huku akiwa ameumia mkono wake umefungwa na pia shingo yake.

Magari manne yameegeshwa kwa mpangilio wa kufurahisha sana. Sakafuni kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Jua linawaka na kule kando kuna miti inayoonekana. Wingu linaonekana pia.

Hili ni tangazo la bima la afya ya Jubilee. Wameweka picha la mwanamke aliye mjamzito, kuonyesha kuwa wanasimamia gharama ya kujifungua kwa mwanamke. Pia wameweka nambari zao za simu, iwapo mtu atataka maelezo zaidi.

Watu wengi walio kwenye shughuli zao wanaonekana, wanaume kwa wanawake. Mizigo iliyopakiwa kwenye magunia imewekwa sakafuni na ata baadhi ya watu wameketi juu ya mizigo hiyo. Kuna mwanaume mmoja aliyebeba mkoba mgongoni. Kuna jengo linaloonekana na jua linawaka.

Bidhaa za shambani ziko sokoni ilikuuzwa zimepangwa kila aina kivyake, zingine zikiwa juu ya sanduku la plastiki na zingine ndani ya boxi, nyanya hizo zimefungwa katika makundi ya bei tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni na hili ni kipanda. Kipanda hiki kina bidhaa mbalimbali vya shambani kama vile viazi, vitunguu na ata nyanya. Bidhaa hizi zimegawanyishwa kwa bei tofauti tofauti Kama vile nyanya vimewekwa sehemu mbalimbali.

Hili ni tangazo la bima, la kumsaidia mtu anapopatwa na ajali. Wameandika kuwa, ajali inawezatokea na mtu akaumia lakini kutibiwa isiwe shida. Hivo wameweka nambari ambazo mtu anaweza kubonyeza na pia nambari za simu zimewekwa pale iwapo mtu atataka taarifa zaidi.

Mashilingi ya shilingi ishirini na shilingi kumi yamewekanishwa kwa pamoja. Shilingi hizi zina nembo ya jamhuri ya nchi ya Kenya kwa upande mmoja na picha ya Mzee Jomo Kenyatta kwa upande mwingine.

Hili ni tangazo la bima ya Anziano. Bima hii ni ya afya. Watu wanaonekana kwenye picha wakiwa wameketi wanazungumza na muuguzi. Nambari za simu zimewekwa pale iwapo mtu yoyoye atataka maelezo zaidi.

Noti za shilingi elfu moja zilizokuwa zikitumiwa nchini Kenya wakati uliopita zinaonekana. Juu ya noti hivi kumechapishwa picha ya mzee Jomo Kenyatta. Noti moja linaonekana likiwa limepakwa wino wa rangi ya samawati.

Duka lenye mlango wa kijani kibichi linaonekana huku limeandikwa mpesa kuashiria kuwa pia linapeana huduma za mpesa kuna vibuyu vya maji vinavyoonekana mahali hapa. Kuna pikipiki lililoegeshwa hapa nje.

Magari haya ya kupendeza yana miundo tofauti tofauti na pia rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Sakafu limetengenezwa vizuri sana kuhakikisha kuwa hakuna vumbi au matope wakati wa mvua. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umeshika noti ya elfu moja, noti hii ni ya nchi ya Kenya pia imechapishwa picha ya seneti na ya jiji la nairobi, sehemu sehemu ambazo zina miti. Noti hii imekunjwa kwa sehemu mbili.

Hili ni tangazo la bima la kibiashara imeandikwa kuwa usiwache janga la asili likaangusha biashara yako wameeka picha ya magari yanayoendeshwa katika barabara lililofurika baada ya mvua kubwa.

Jengo hili lina duka la maziwa. Wanaume wawili wamesimama dirishani wakizungumza na muuzaji. Mwanamke mmoja aliyevalia suruali ndefu ya rangi ya samawati ameketi tu pale nje huku mwanamke mwingine aliyevalia rinda nyeusi akiwa anapita nyuma yake.

Magari ya aina tofauti tofauti yameegeshwa, gari moja la aina ya isuzu liko pembeni kabisa na mbele yake kuna majani yanayoonekana. Sakafuni kuna nyasi iliyomea vizuri na pia jua linawaka.

Hili ni duka la maziwa. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama humo ndani. Jengo hili lina taa hapa upande wa nje na pia kuna nambari zilizoandikwa kwa bango lililowekwa nje ya duka kuonyesha kuwa mahali hapa panauzwa maziwa.

Magari yameegeshwa kwenye chumba cha maonyesho. Ukuta ni wa vioo ili kuhakikisha kuwa mwangaza wa kutosha umeingia chumbani. Kule nje kuna miti inayoonekana na pia kuna gari lililoegeshwa.

Duka hili ambalo pia linapeana huduma za m-pesa li wazi. Upande wa ndani tunaona ndoo ya rangi ya manjano na imeekelewa juu kibuyu nyeupe pepepe. Kando yake kuna kijisanduku kilichotengenezwa kwa mbao.

Tangazo hili ni la bima ya familia mume, mke na watoto wao wanaonekana wakiwa wanatabasamu kwa furaha, watoto wanakula chakula kwa kutumia kijiko na pia kuna maji matamu ya rangi ya manjano.

Magari ya rangi na miundo tofauti tofauti yameegeshwa. Kuna yale nyekundu, nyeupe na hata nyeusi. Nambari za usajili za gari hizi zimefichwa au ata kuondolewa, kuonyesha kuwa magari haya yanauzwa.

Baiskeli ndogo iliyofungiwa mizigo imeegeshwa nje ya duka, pikipiki pia imesimama kando yake huku mtu akiwa ameikalia. Dukani kunaonekana mtu anayenunua huku akizungumza na muuzaji.

Hili ni tangazo la bima ya Mayfair. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia za wahandisi anaonekana akiwa anatabasamu kabisa amevalia shati na pia tai shingoni. Mkono wake wa kushoto una saa. Kwenye tangazo hili kuna nambari za simu na pia kuna anwani.

Magari ya aina tofauti tofauti yameegeshwa, yako kwa rangi mbali mbali kama vile nyekundu, nyeusi, nyeupe na hata rangi ya manjano, magari haya hayana nambari za usajili hivyo kuonyesha kuwa yako mahali pa kuuzwa

Hapa ni sokoni, barabarani kuna bajaji inayoonekana ikipita kuna pia matatu inaonekana upande wa nyuma pekee, pale vibandani inaonekana kuna matunda ya manjano, mtu mmoja yuko ndani ya duku huku akizungumza na muuzaji.

Duka limefunguliwa na pia linapeana huduma ya Mpesa. Kuna vibuyu vya maji vidogo ambavyo vimewekwa pale langoni. Pia mipira inaonekana. Watu wameketi pale tu nje ya duka hili wakiwa wanazungumza.

Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa. Yote yamefungwa milango na madirisha. Kuna gari la kubebea mizigo na pia yale ya kubebea watu. Nyasi mahali hapa ni ya kupendeza mno. Jua limewaka. Pia kuna miti inayoonekana upande wa nyuma.

Mtu mmoja aliyevalia suti anaonekana akimpokeza mwengine funguo mkono huu mwingine wanasalimiana. Kuna gari nyeupe iliyoeegeshwa kando yao na mbele yao kuna gari nyeusi.

Magari ya aina na miundo tofauti tofauti imeegeshwa katika makundi. Kuna magari ya rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na hata rangi ya kijivu. Magari haya hayana nambari za usajili. Hivo kuonyesha kuwa yanauzwa.

Lori la trela la kusafirisha magari linaonekana juu likiwa na magari manne. Kando yake upande wa kushoto kuna watu wawili mmoja amesimama kule mbele, akiwa amefungua mlango. Upande ule mwingine kuna mtu mmoja aliye amesimama tu akitazama huku na pia kuna magari mengine yaliyoegeshwa. Kando kuna jengo.

Magari ya kifahari yanaonekana. Lililo hapa mbele ni gari la aina ya Marcedes Benz . Ni gari nyeusi na liko katika chumba cha maonyesho. Taa zimewekwa upande wa juu ili kuhakikisha mwangaza ni wa kutosha.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki. Picha la pikipiki lililoanguka na ata kuharibika imewekwa pale likiwa barabarani. Kando ya hiyo barabara kuna nyasi. Bima hii yaweza kulipiwa pesa kwa kiwango tofauti tofauti. Nambari za simu zimewekwa pale iwapo mtu atataka maelezo zaidi.

Tangazo hili ni la bima la kibinafsi iwapo kutatokea ajali. Wanasema kuwa usalama wa wateja wao ndipo kipaumbele chao. Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya mazoezi anaonekana akiwa ameketi barabarani, huku akiwa kwa uchungu mwingi.

Noti mbili za shilingi elfu tano zinaonekana. Moja inaonyeshwa upande wa mbele na nyingine inaonyeshwa upande wa nyuma. Kwa upande wa mbele, picha ya mzee Jomo Kenyatta imewekwa. Upande ule wa nyuma, kuna picha ya seneti na kuna nembo ya jamuhuri ya kenya.

Pikipiki limeegeshwa nje tu ya duka. Duka hili pia linafanya huduma za Mpesa. Machupa yamejaa maji hapo langoni sakafu limejengwa kwa ustadi.

Sokoni humu bishara imenoga kwelikweli. Watu wengi wanaonekana wakiwemo wauzaji na wanunuzi. Miavuli pia imewekwa pale kuhakikisha kuwa wauzaji na wanunuzi hawachomwi na jua. Masanduku ya mbao yako pale kando na kule kuna majengo ya mabati.

Magari ya aina tofauti tofauti yameegeshwa kwa utaratibu sana. Sakafuni kumechorwa mistari nyeupe ya kugawanisha sehemu ya gari moja na nyingine. Miingu inaonekana kuwa na mawingu machache.

Magari aina tofauti tofauti yameegeshwa. Watu wanaonekana baadhi yao wakiwa wameketi tu kutulia huku wakizungumza na wengine wakiwa katika shughuli zao miti inaonekana kwa umbali. Jua linawaka na pia kuna kivuli cha kufurahisha katika mandhari haya.

Magari mengi sana ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na hata samawati yameegeshwa kwa mpangilio. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama au anatembea. Kwa mbali kuna miti, pia kuna ukuta.

Hii ni tangazo la bima ya nyumba. Mwanaume moja anayetabasamu na amevalia suti anaonekana, huku jengo nzuri sana la nyumba likiwa limewekwa nyuma yake. Nambari za simu zimewekwa pale iwapo mtu yoyote atataka maelezo zaidi.

Kifurushi cha pesa kimeshikwa mkononi. Ni noti za shilingi mia tano na shilingi alfu moja. Noti hizi ni zile zilizokuwa zikitumika muda mchache tu uliopita. Picha ya mzee Jomo Kenyatta imechapishwa juu ya noti ya kwanza mia tano inayoonekana.

Shughuli za kibiashara zimenoga kwelikweli. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana. Muuzaji mmoja ambaye ni mwanamke ameketi. Wanunuzi wawili wanaonekana kwa umbali, mwanaume na mwanamke. Mwanamke huyo ameubeba mkoba kwenye mkono wake wa kushoto.

Shughuli za kibiashara sokoni limenoga kwelikweli. Mvua kubwa imenyesha na ata maji yanaonekana yakiwa sakafuni. Mwanaume mmoja aliyevalia mabuti na ovaroli nyekundu, anaonekana akitembea kwa ustadi ili asianguke.

Gari ni nyeupe na nambari ya usajili k d h tisa tisa sufuri j lipo barabarani. Kwa upande mmoja wa barabara kuna majani na upande huu mwingine kuna ua na ukuta mwingine. Pia kuna lango kuu la rangi samawati.

Magari yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu iliyo na nyasi ya kuvutia. Mtu mmoja anaonekana mbele ya gari jeusi. Kule nyuma kuna miti. Pia jua linaonekana likiwaka. Magari haya yameegeshwa kwenye kivuli.

Hili ni duka la kutengeneza nywele kulingana na kile kilichoandikwa mlangoni, mlango wake ni wa rangi ya kijani kibichi pia kunaonekana kutolewa huduma za fedha, mguu wa mtu unaonekana kuashiria kuwa mtu aliyeketi hapo kando.

Hili ni duka la viati. Viatu hivi vimetolewa kwenye boxi na kuwekwa juu ili kuhakikisha wanunuzi wanaviona wakiwa wanapita. Mwanamke mmoja anatembea huku akiwa anabeba mkoba kwa mkono wake wa kushoto. Nje kuna mwanga unaoonekana kuchomozea upande ule.

Hii ni programu ya simu ya mpesa. Inaonyesha pesa zilizosalia ndani ya mpesa ya mtu huyu ni elfu sitini na nane na shilingi mia nane. Ametuma pesa kwa beth Obura na Brian Ochando.

Mtu mmoja ameshikilia baiskeli yake akiwa nje ya duka. Jua linawaka kwelikweli kutokana na kile kivuli kinachoonekana. Kuna mtu aliyeketi pale mbele kwa kivuli tu kujikinga na jua hiyo. Kuna duka lililofunguliwa na pia linapeana huduma za M-Pesa.

Hiki ni kiwanda cha kutengenezea mabasi, mabasi yenyewe yako kwenye hatua mbalimbali za uzalishaji. Hayana mlango, taa, magurudumu wala vifaa vya ndani. Ni vya rangi mbili, rangi ya manjano na rangi nyeupe.

Magari yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Mtu mmoja amesimama mbele ya gari moja huku mwingine akiwa ameketi akitumia tarakilishi yake. Viti vimepangwa kwa utaratibu fulani. Jumba hili lina mwangaza wa kutosha.

Hili ni tangazo la bima la Britam, ili kujisajili, mtu anafaa kulipa shilingi 620. Wameweka picha ya mwanamke anayetabasamu kabisa kuonyesha kuwa huduma zao ni za kweli.

Hili ni tangazo la bima ya bodaboda. Kuna bei tofauti tofauti. Kuna elfu tatu na pia kuna elfu sita. Nambari ya simu imewekwa pale kwa yeyote anayetaka maelezo zaidi. Kuna picha ya watu wawili walio juu ya pikipiki iliyochapishwa.

Gari limegeshwa, na madirisha yake yote yamefungwa. Kando kuna miti, na pia kuna maua yanayoonekana. Sakafu hii imejengwa kwa kutumia mawe. Mbingu inaonekana, na jua likiwa linawaka kweli kweli.

Shughuli za kibiashara zimenoga kwelikweli kwenye soko hili. Kuna wauzaji na wanunuzi. Mtu mmoja anaonekana akiwa na mwavuli ishara ya kuwa anajikinga na jua kali sana iliyowaka. Viazi vimepangwa vizuri sana na pia pembeni kuna ndizi zilizoiva.

Hiki ni chumba cha maonyesho. Magari matatu yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio. Ni ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Mwangaza wa kutosha unaonekana ukiwa umeingia katika chumba hiki. Sakafu imetengenezwa kwa ustaarabu.

Hili ni tangazo bima ya pikipiki kwa mwaka mmoja mtu anatakiwa kulipa elfu nne na elfu mbili mia tano kwa miezi sita tu, nambari za simu zimewekwa pale kwa yeyote anayetaka maelezo zaidi pia picha ya pikipiki imeekwa.

Magari aina tofauti tofauti lori, gari dogo, gari za rangi nyeupe, gari za rangi nyeusi zimeegeshwa pahali pa maonyesho, kuna jumba jeupe linaloonekana na lina madirisha makubwa pia jumba hilo lina lango kubwa.

Duka la maziwa la eustina liwazi, nje kuna jiko ambalo limeekelewa sufuria watu watatu wanaonekana upande wa ndani wakiwa wameketi kuna viti vya plastiki vyeupe.

Humu ni ndani ya duka kubwa na biashara zimenoga. Hapa ni kwenye rafu ya bidhaa zilizo tengenezwa kwa maziwa. Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe lililo na nembo ya daima. Anaonekana akiwa anashika ili kupanga panga au kupangua vitu hapo ndani kwenye rafu. Mwanamke mwingine aliye nyuma yake anatazama.

Magari mengi sana mapya yameegeshwa. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yamewekwa kila aina kwa pamoja. Mbali kabisa kuna majengo yanaonekana. Pia kuna miti. Jua imewaka.

Hapa ni sokoni na biashara lime noga kwelikweli. Kibanda hiki kina shanga na pia bangili za kitamaduni. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa labda ni mpita njia, mnunuzi au ata muuzaji. Jua lina waka kutokana na kivuli kinacho onekana ardhini.

Chumba hiki ni cha maonyesho ya magari. Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio fulani. Mtu mmoja anaonekana akiwa anafungua mlango kwa gari la mbele huku akiwa anatazama ndani. Watu wengi wanatembea, wengine wakisimama huku wakizungumza tu.

Biashara zimenoga hapa sokoni. Kuna wauzaji wa mboga aina ya kabeji. Baadhi yao wamesimama huku wengine wakiwa wameinama kupekua na kuchagua. Kunaonekana kuwa kuna mvua kidogo imenyesha kulingana na maji inayoonekana hapa mbele.

Biashara ya matunda imenoga kweli kweli, matunda haya ni ya aina tofauti tofauti na imegawanishwa kila kwa sehemu yake, ikiwemo avocado , machungwa, maembe na kadhalika, pia kuna kopo la zesta ambalo halina kitu chochote ndani, kando yake kuna vikapu vya kufungia wateja.